Hiki ni kilimo cha hidroponiki. Mimea iliyokomaa inamea kwa ustawi katika mfumo wa hidroponiki bila kutumia udongo. Mbinu hii ya kisasa ya kilimo hutumia virutubisho vilivyoyeyushwa majini. Ikionyesha njia bora, safi na endelevu ya kuzalisha chakula mijini na maeneo yenye ardhi haba.

Mimea iliyokuwa kwa ustawi na yenye kuvutia inaonekana ikimea kupitia mfumo wa kisasa wa kilimo cha (hydroponic). Bila kutumia mchanga, mimea hii hupewa virutubisho moja kwa moja kupitia maji, ikiakisi mafanikio ya kilimo endelevu na cha kisasa.

Kilimo cha bila udongo. Michicha zimepandwa na kukuzwa kwa kutumia mfumo wa bila udongo, ambapo hazitumii udongo bali hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji. Mbinu hii ya kisasa huongeza tija kuhifadhi maji na kuhakikisha mazao safi na yenye afya kwa mazingira ya mijini au maeneo yenye udongo mdogo.

Mmea wa kijani kibichi unachomoza kwa nguvu ukitoa bila mchanga ikiashiria ustadi wa kilimo cha kisasa wa hydroponic . Ni mfano wa ubunifu wa kilimo endelevu kinacho tumia maji na virutubisho kwa ufanisi mkubwa.

Hiki ni kilkimo cha viwandani. Vifaranga wengi wadogo wanaonekana wakikuwa ndani ya chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya malezi yao. Mazingira haya yanaonyesha mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku unaolenga uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa kutumia teknolojia na udhibiti ubora wa mazingira.

Wakulima watatu wakifanya kazi shambani wakihudumia kabeji zilizo komaa vizuri shamba lote limejaa rangi ya kijani kibichi likiwa na mpangilio mzuri wa mimea, maandari hii inaonyesha kilimo ya kisasa cha kiwango kikubwa kinacho endesha kwa weledi mfano halisi cha kibiashara

Hiki ni kilimo cha viwandani. Mimea ya kijani kibichi inakua vizuri katika mfumo wa kisasa ambapo imefungwa na kushikiliwa kwa kamba juu ya mbao. Mbinu hii inalinda mimea dhidi ya uharibifu wa moja kwa moja wa mazingira na kusaidia ukuaji wa afya kwa kutumia nafasi kwa ufanisi zaidi.

Hiki ni kilimo cha viwandani. Mimea ya michicha imepandwa na kukua kwa wingi katika shamba lililopangwa vyema. Mazingira haya yanaonyesha mbinu za kisasa za kilimo zinazolenga kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao wa soko la ndani na la nje.

Sukuma wiki zilizo za kijani kibichi maarufu kwa lishe bora zilizopandwa kwa ustadi katika shamba ya kilimo cha kisasa. Mpangilio wake wa mistari, udongo wenye rutuba na matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji kuonyesha uzalishaji wa kiwango cha juu unaolenga soko la kitaifa na kimataifa.

Hiki ni kilimo cha viwandani. Wafanyikazi katika kiwanda wanafanya kazi ya kuchakata maparachichi kwa uangalifu. Pembeni mwao kuna kreti maalum za kupakia mazao hayo ikiashiria mnyororo wa dhamani unaohusisha uzalishaji, usidikishaji na usambazaji wa mazao ya kilimo kwa kiwango kikubwa.

Hiki ni kilimo cha kisasa. Kuku wengi wamehifadhiwa ndani ya nyumba ya kisasa iliyo tengenezwa kwa ajili ya ufugaji wa kitaalamu. Nyumba hii ina mwangaza wa kutosha wa umeme ikionyesha mbinu za kisasa za kufuga kuku kwa wingi na kwa ufanisi wa hali ya juu.

Hiki ni kilimo cha viwanda. Tingatinga linafanya kazi kwa bidii kulima shamba kubwa likiandaa ardhi kwa ajili ya upandaji wa mazao. Hii ni taswira ya matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ili kuongeza tija na kuhakikisha usalama wa chakula.

Hiki ni kilimo cha viwandani. Tingatinga inalima shambani kwa bidii ikitayarisha udongo kwa ajili ya kupanda mazao. Mazingira haya yanaonyesha matumizi ya sanaa za kisasa katika kilimo ili kuongeza uzalishaji na kufanikisha shughuli za kilimo kwa ufanisi mkubwa.

Hiki ni kilimo cha viwandani. Shamba kubwa la mananasi limepandwa Kwa mpangilio mzuri likionyesha mandhari ya kuvutia ya kilimo cha sasa. Mimea hiyo yenye afya inaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaotegemea mbinu bora za kilimo kwa ajili ya soko la ndani na la kimataifa.

Shamba kubwa lililopandwa mboga aina ya kabeji, zikiwa mengi kiasi kwamba macho hayawezi kuona mwisho wake. Madhari hii inaashiria kilimo cha kisasa cha kiwango kikubwa, kinachoendeshwa kwa ueledi na ubora wa juu.

Hiki ni kilimo cha viwandani. Tende zenye afya na zilizoiva vizuri zinastawi ndani ya kivungulio. Mazingira haya yaliyodhibitiwa na hakikisha uzalishaji wa kiwango cha juu na ubora wa mazao, yakionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa.

Chumba cha kupandia mimea chini ya uangalizi maalum chenye rangi nyeupe na mimea ya kijani iliyostawi vizuri ndani yake. Miale ya jua inaingia kwa upole, ikiangaza mimea na kuleta mandhari ya utulivu na uzuri wa kilimo cha kisasa.

Nyumba ya kupandia mimea ambapo wakulima wanafanya kazi kwa bidii. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyokomaa vizuri na kuonyesha kuwa inatuzwa kwa uangalifu mkubwa. Mandhari hii ni ishara ya kilimo cha kisasa cha kitaalam kinachaofanyika kwa kiwango kikubwa. Mfano halisi wa kilimo cha kibiashara.

Hiki ni kilimo cha viwandani. Ng’ombe wengi wa maziwa wamehifadhiwa katika banda lililojengwa kwa ustadi, lenye nafasi ya kutosha na mwangaza wa kutosha. Mazingira haya yanasaidia katika afya bora ya mifugo na uzalishaji wa maziwa kwa kiwango kikubwa na kwa njia endelevu.

Chumba maalum chenye uyoga unaomea kwa mpangilio mzuri uyoga huo unaonekana kuwa umepandwa na kutunzwa kwa uangalifu mkubwa chumba kimetandazwa mwanga wa kutosha hali inayochangia kwa kiasi kikubwa ukuaji bora kwa uyoga katika mazingira haya yaliyo dhibitiwa

Hii ni banda la kuku wa mayai. Lina kuku wengi wa rangi ya kahawia wakila na kunywa kutoka kwa vyombo tofauti. Kuna visanduku vya kutagia upande wa nyuma na banda limejengwa kwa mbao na wavu kwa uingizaji hewa.

Mimea michanga inamea ardhini ikinyunyiziwa maji kupitia mabomba meusi ya umwagiliaji. Pembeni kuna mimea mingine ya kijani ambayo imekua zaidi ikiashiria maendeleo ya kilimo kupitia mifumo bora ya umwagiliaji.

Mabomba ya kisasa yanamwaga maji kwa mfumo wa kunyunyizia kwenye shamba kubwa lililojaa mimea. Kwa mbali, miti imezunguka eneo hilo, ikiakisi matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji katika kukuza kilimo endelevu na kuongeza uzalishaji.

Shamba lililolimwa kwa ustadi linaonekana likiwa na mabomba ya maji yaliyosambazwa kwa umwagiliaji. Kwa umbali miti iliyostawi inaonyesha mazingira yenye rutuba ishara ya matumizi bora ya teknolojia ya umwagilaji katika kilimo endelevu.

Hii ni mifumo ya umwagiliaji. Shamba lililolimwa linaendelea kumwagiliwa kwa kutumia mifereji ya maji yanayopita katika mashamba. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia mimea kustawi vizuri na kuonyesha matumizi bora ya rasilimali maji katika eneo la kilimo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji. Shamba lenye mimea ya kuvutia linamwagiwa maji kwa kutumia bomba moja jeusi linalopita katikati ya mimea. Mfumo huu rahisi lakini wa kisasa unahakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ufanisi, huku ukihifadhi rasilimali maji kwa maendeleo ya kilimo endelevu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji. Bomba jeusi la umwagiliaji linadondosha maji moja kwa moja ardhini huku mimea ya kijani yakikua vizuri karibu nalo. Mfumo huu wa matone unasaidia kuhifadhi maji na kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora.

Hii ni mifumo ya umwagiliaji. Mabomba maalum yanadondosha maji polepole kwa miche michanga inayoota. Mfumo huu wa umwagiliaji wa matone unahakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika moja kwa moja kwenye mizizi huku ukipunguza upotevu wa maji na kuimarishi ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa.

Kilimo cha kisasa na umwagiliaji. Mimea ya kijani kibichi imestawi kwenye shamba pana lenye mifereji midogo ya maji inayosaidia ukuaji wake. Pembeni mwa shamba hilo kuna miti mirefu iliyokua ikiashiria mazingira yenye rotuba na matumizi ya mbinu bora za umwagiliaji.

Shamba la kitunguu linaonekana likistawi kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwangiliaji wa matone. Mabomba ya maji yamesambazwa kwa ustadi yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ikiashiri ufanisi wa teknolojia ya kisasa katika kilimo endelevu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji. Eneo la ardhi tupu linaangaziwa na mfumo wa umwagiliaji unaonyunyizia maji kwa usawa. Jitihada hizi zinaonyesha maandalizi ya kugeuza ardhi kavu kuwa shamba linalofaa kwa kilimo kwa kutumia teknolojia ya maji kuboresha uzalishaji.

Mabomba ya umwagiliaji maji, yamesambazwa juu ya ardhi yakipeleka maji kwa miche ya kijani iliyokwisha chipua. Udongo unaonekana mweusi, wenye rutuba, ukionyesha mazingira bora ya kilimo.

Mabomba meusi ya umwagiliaji yamesambazwa juu ya ardhi kavu. Yanasambaza maji kwa miche ya kijani inayochipua polepole. Wakulima wachache wanaonekana wakifanya kazi kwa bidii, wakipalilia na kupanda. Kwa umbali, nyumba nyeupe ya kuotesha mimea imesimama kimya, ikihifadhi mimea michanga chini ya paa la plastiki.

Eneo lililochimbwa ardhini na ndani yake kuna bomba jeusi linalopitisha maji. Kando ya bomba hilo kuna mimea midogo ya kijani kibichi iliyoota kwa mvuto ikionyesha mandhari ya asili inayochanganyika na kazi ya miundo mbinu.

Bomba jeusi la umwagiliaji linaonenekana, likitoa maji kwa mtiririko mdogo. Likinyunyizia mmea wa kijani unaomea ardhini ,hii ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ,unaolenga kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha , kwa ukuaji endelevu.

Mimea yenye afya inaonekana ikimea ardhini kwa mpangilio mzuri. Huku mifumo ya umuagiliaji wa kutumia bomba maalum ikiwezesha upatikanaji wa maji wa moja kwa moja kwenye mizizi. Hii ni mifumo ya kisasa ya umwagiliaji inayochangia kilimo muendelevu na uzalishaji bora.